Mwanaume aliyevaa shati la samawati na suruali ya kaki, anaosha mikono yake kwa kifaa cha kusafisha mikono, kinachotumia miguu. Kifaa hicho kina chupa ya sabuni juu yake, na bango la Vivo Energy.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa amezungukwa na vifaa vya matibabu na amevikwa barakoa ya oksijeni wahudumu wawili wa afya wamevallia mavazi maalum ya kujikinga na wanatoa huduma kwa mgonjw ahuyo.

Katikati ya chumba kilichopambwa ya rangi ya waridi na buluu. Mtu anayeonekana kuwa mtaalum wa matibabu amejitayarisha kutoa huduma. Amevalia shati jeupe na suruali nyeusi akifanya kazi kwa umakini karibu na kitanda chenye shuka na nguo mbalimbali.

Lori la Beyond Zero Mobile Clinic likiwa limeegeshwa huku mwanamke aliyevaa nguo nyekundu akiteremka ngazi nyekundu, akisaidiwa na mwanaume. Watu wengine kadhaa wanasimama karibu, wakionyesha umati wa watu kwenye tukio hilo.

Kikundi cha watu waliovalia nguo za kitamaduni wamesimama kwenye eneo lenye udongo. Upande wa kulia bango kubwa lenge ujumbe Jointly treating Trachoma to Prevent Blindness linaonekana wazi likionyesha lengo la tukio hilo.

Daktari wa meno anaonekana akimhudumia mgonjwa akiwa amevaa glovu nyeupe na kutumia vifaa vya meno , mgonjwa amefungua mdomo wake huku daktari akitumia vifaa kama vile kibanio na kifaa chenye ncha

Mgonjwa amefungua mdomo wake, akifanyiwa matibabu ya meno. Daktari wa meno amevaa glavu za bluu na anatumia kifaa cha kuvutia meno. Meno ya mgonjwa yanaonekana meupe na safi, huku baadhi ya nywele za ndevu zikionekana usoni.

Mdomo wa mtoto unaonekana huku mikono iliyovaa glovu nyeupe ikishika midomo wake. Meno ya chini yanaonekana yakiwa yameanza kukua huku meno ya juu yakionyesha dalili ya kutokua sawa au kuoza. Ulimi wa mtoto unaonekana ukiwa umetulia ndani ya mdomo.

Sehemu ya juu ya mwili wa mtu, ikilenga kidevu, mdomo, na mabega. Tabasamu la upole, na meno meupe yaliyopangika vizuri yanaonekana wazi. Mfumo wa ngozi unaonekana kuwa na afya na kung'aa, ukiakisi mwanga.

Kuna mdomo ulio wazi unafunua safu za meno ya juu na ya chini. Meno ya mbele ya juu yanaonekana kuwa yamevunjika au kuharibika kwa namna fulani. Ufizi unaonekana kuwa na afya njema na rangi ya pinki.

Mtazamo wa karibu wa mdomo uliogawanywa katikati, ukionyesha tofauti kati ya meno kabla na baada ya matibabu ya kung'arisha. Upande wa kushoto unaonekana kuwa na meno yenye rangi ya njano au kahawia. Upande wa kulia, meno yanaonekana meupe na safi, yakionyesha matokeo ya urembo wa meno.

Meno safi na meupe yanaonekana yakipakwa dawa au gel kwa kutumia brashi ndogo ya buluu. Uangalifu mkubwa unaonekana kuchukuliwa katika mchakato huu, unaoshiria matibabu ya meno au utunzaji wa kinywa.

Vifaa mbalimbali vya daktari wa meno vimepangwa vizuri, vikiwemo vioo, loano na brashi ya meno. Vifaa hivyo vimetengenezwa kwa chuma kinachongaa. Na brashi ya meno ina rangi ya njano na nyeupe. Vifaa hivi vinaashiria matumizi ya kitaalam katika huduma ya afya ya kinywa.

Mwanaume aliyevalia sare za kijeshi na barakoa, anaonekana akimhudumia mwanamke aliyeketi mbele yake. Mwanamke huyo amevalia kitambaa cha rangi mbalimbali kichwani na nguo zenye michirizi. Mazingira yanaashiria kuwa wako ndani ya chumba labda kituo cha afya au eneo la huduma ya jamii.

Mtu anafanyiwa uchunguzi wa meno huku daktari wa meno akiwa amevaa glovu za blue na kutumia zana maalumu. Mdomo wa mgonjwa umefunguliwa wazi na daktari anaonekana akitumia kioo kidogo kuchunguza meno.

Mkusanyiko wa vifaa vya usafi wa meno vilivyopangwa vizuri juu ya sehemu ya bluu. Vifaa hivyo ni pamoja na miswaki ya aina mbalimbali, baadhi ikiwa na rangi ya waridi na kijani, pamoja na nyuzi za kusafisha meno katika fungashio tofauti.

Mdomo uliowazi unafunua meno meupe na ufizi wenye afya huku kidole kimoja kikishika mdomo wa juu kidogo. Kucha iliyopakwa rangi ya waridi inaonekana wazi ikionyesha umakini katika urembo.

Jino bandia zana mbili za daktari wa meno, yani kioo kidogo na kiguso. Zimepangwa kwa mbele ya jino hilo. Mandhari yote yamewekwa kwenye sehemu ya samawati isiyokolea. Ikitoa mwonekano safi na wa kitaalamu.

Mtu anaonekana akiwa mdomo wazi akifanyiwa utaratibuwa meno mtaalamu wa meno amevaa glavu za bluu na anatumia kifaa kidogo kidogo cha bluu kupaka kitu kwenye meno ya juu meno yanaonekana meupe na yenye afya huku ufizi ukiwa ma rangi ya waridi.

Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe na barakoa ya kijani kibichi, anamchunguza mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha meno. Daktari ana maglavu meupe na anatumia vipaa vidogo kuchunguza mdomo wa mgonjwa.

Mwanaume anatabasamu na kusugua meno yake kwa fimbo mdogo wa mti. Fimbo hii inaonekana kuwa na nyuzi nyororo zikiashiria kuwa inatumika kama mswaki wa asili. Mdomo wake umefumbuliwa kidogo ukionyesha meno yake meupe na safi.

Mwanaume ameketi chini katikati ya eneo lilioharibiwa na moto akionekana mnyonge na mwenye huzuni huku akishika kitu chekundu mkononi. Nyumba zilizo haribiwa na moto zikiwa zimejengwa kwa mabati zimezunguka eneo hilo zikionyesha athari mbaya ya janga.

Eneo lililoharibiwa vibaya, likionyesha mabaki ya mabati yaliyopindana na uchafu uliotawanyika ardhini. Moshi unaonekana ukifuka kwa mbali, na watu kadhaa wamesimama karibu na vifusi hivyo. Baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za kijani kibichi.

Kijiji au shamba hili linaonekana likifungwa mbuzi weupe ambao wanatembea kwenye ardhi ya kahawia. Mwanamume amesimama katikati ya eneo hilo akiwa amevaa shati jeupe na suruali nyeusi. Kwa mbele, ardhi inaonekana kuwa na matope kidogo. Miti michache inaonekana kwa mbali, ikionyesha mazingira ya vijijini.

Mwanaume akiwa amevaa nguo zenye rangi ya kijani kahawia na suruali ya rangi ya kahawa akijaribu kuzima moto mkubwa unawaka kwenye nyasi kavu. Moshi mwingi unatoka kwenye eneo la moto na mwanaume huyo anatumia majani mabichi kuzuia moto.

Watu watatu wanaonekana wakiwa wamevalia fulana za rangi ya chungwa. Wakitembea katika eneo lenye mimea na udongo. Kwa mbali majengo kadhaa yanaonekana yakionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa kijijini au kitongoji.

Ni eneo lenye uharibifu mkubwa, labda baada ya moto au janga lingine. Mabaki ya nyumba yaliyobomoka na mabati yaliyoharibika yametapakaa ardhini. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kati ya vifusi, labda wakitafuta vitu au kutoa msaada.

Kundi la watu linaonekana likipakia mifuko mikubwa ya msaada ndani ya pochi kadhaa kwenye maji. Baadhi ya watu wamevaa koti za kuokoa maisha na barakoa ikionyesha umuhimu wa usalama na tahadhari.

Gari la kubebe wagonjwa la St John's ambulance lenye rangi nyeupe na njano limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Mwanamke aliyavaa nguo nyeusi na miwani ya jua anetembea mbele ya gari akionyesha uwezekano wa kuwa mfanyikazi wa huduma ya afya.

Gari ya kubeba wagonjwa inajitahidi kupita kwenye njia iliyojaa tope na maji. Njia hiyo imepakana na nguzo zenye alama nyekundu na nyeupe zikionyesha mipaka ya barabara. Mazingira yanajumuisha mimea na udongo yakionyesha kuwa gari hili linaweza kuwa katika eneo la vijijini au lisilokuwa na barabara za lami.

Magari mawili makubwa ya zimamoto yenye rangi nyekundu yalio simama usiku. Barabara iliyo mbele ya magari hayo inaonekana kuwa na unyevu unyevu au maji, na kuna hose ndefu ya maji imelala chini. Hali hii inaashiria tukio la zimamoto au zoezi la kuzimamoto linalo endelea.

Katika mandhari asili ambapo mto mdogo unaopita katikati ya bonde lenye mabaki ya miti iliyokatwa. Mashina mengi ya miti yanaonekana yametawanyika kwenye ardhi yakionyesha athari za ukataji wa miti.

Eneo la nje lina nyasi ndefu na kavu, zikiwa na vichaka vichache vilivyotawanyika, ikionyesha mazingira ya jangwa au ukame. Kwa mbali, kuna miti iliyokufa na anga lenye mawingu meupe na kijivu likionyesha hali ya hewa ya baridi au ukavu.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi ya kupiga mbizi, anaonekana akielea ndani ya maji , karibu na miamba ya matumbawe. Samaki wa aina mbalimbali wakiwa na rangi angavu, wanasambaa kote kwenye maji, wakielea karibu na mpiga mbizi.

Msitu mnene wa miti mirefu ambayo matawi yake yamefika angani. Chini ya miti kuna udongo mwekundu uliofunikwa na majani yalio kauka na mawe machache. Kulala chini ya miti kuna mnyama anaye fanana na Kulungu amabaye huenda amekufa au amelala, hali hii inaashiria mazingira ya misitu ya asili ambapo wanyama pori huishi.

Mandhari haya yanaonesha bonde kubwa lenye milima mirefu iliyofunikwa na miti mingi. Katikati ya bonde hilo kuna eneo la kijani kibichi ikionyesha uwepo wa maji. Anga la buluu limetawalia na mawingu meupe meupe yakiongeza uzuri wa mandhari.

Kundi la watu limekusanyika katika eneo lenye uchafu mwingi. Wengi wao wakiwa wamevalia barakoa usoni, wakiashiria shughuli ya kusafisha au kupanga taka. Wanawake wawili wanaonekana wameshikilia kitu, kinachoonekana kama rundo la taka juu ya gunia.

Mashine ndogo nyeupe ya kupima shinikizo la damu, ikiwa imewekwa juu ya meza ya mbao. Kifaa hicho kina skrini ndogo nyeusi na kitambaa cha kupima shinikizo la damu kilichokunjwa kando yake.

Vifaa viwili vya matibabu viko juu ya meza ya mbao, kifaa kimoja ni endoscope chenye mpini mweusi na kichwa chenye lense kinachotumika kuangalia masikio karibu nacho kuna kifaa kingine kilicho wekwa ndani ya kifungashio chake cha plastic kikiwa kirefu na cheusi.

Eneo hili lina viti viwili vya magurudumu vilivyoegeshwa nje pamoja na kitanda cha wagonjwa cha kusukuma. Vifaa hivi vimepakiwa karibu na ukuta wa jengo na kuna mimea ya kijani kibichi nyuma yake.

Sehemu ya chuma inayong'aa inayotumika kama msaada wa kutembelea, imesimama kwenye sakafu ya vigae vya kahawia. Kona ya kiti cheusi inaonekana kwa mbali upande wa kushoto na ukuta wa buluu unaonekana nyuma. Hali hii inaashiria kifaa cha matibabu kinachotumiwa kusaidia watu wenye ugumu wa kutembea.

Maabara hii ina kifaa kikubwa cha Kisayansi chenye rangi nyeupe na mistari miekundu, labda kinachotumika kwa uchunguzi wa sampuli. Vifaa vingine vya maabara, kama vile: chupa za plastiki, kompyuta na mapipa mekundu ya taka, vinapatikana kando yake.

Mashine ya hospitali ilioko kwenye standi ya magurudumu inaonekana ikiwa na skrini inaonyesha kirafu na nambari za mabiko ya moyo au data nyingine muhimu, kwa jini kuna miguu ya mtu ilioyovaa viatu nyeusi, hali ii inaashiria mazingira ya hospitali au kituo cha afya.

Eneo ambalo ni maabara au chumba cha utafiti ukiwa na darubini ya kisasa iliyokaa juu ya meza nyeupe .Nyuma ya darubini vifaa vingine vya kimaabara ikiwemo mashine ya bluu na chupa zenye vimiminika vimewekwa kwa mpangilio.

Darubini ya kisasa iliyowekwa kwenye meza ya maabara ikiwa tayari kwa matumizi, kando yake kuna mashine ya maabara yenye rangi ya bluu na nyeupe inayoelekea dirishani na vitu vingine vya maabara vikiwa vimepangwa karibu.

Dawati la kompyuta limewekwa kwenye chumba chenye kuta za bluu likiwa na kompyuta na vifaa vingine vya ofisi. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha ya kifua au eksirei ikionyesha matumizi ya kifaa hicho kwa madhumuni ya matibabu.

Mizani nyeupe ya kupima uzito wa watoto wachanga, ikiwa imewekwa juu ya meza ya mbao. Nyuma yake, kuna cheti cha kudhaminiwa kilichowekwa kwenye fremu nyeupe, kikionyesha kudhaminiwa kwa idara ya lishe.

Mandhari haya yanaonyesha watoto wawili. Wamesimama kwenye kilele cha rundo la takataka wakitazama makaazi duni yaliyoenea mbele yao. Miundo mingi ya nyumba za mabati inaonekana ikifunika eneo lote. Ikionyesha hali ya maisha ya wakaazi.

Kifurishi cha dawa cha Panadol Advance kimepambwa kwa rangi ya buluu na kijivu, kikiwa na maandishi meupe yanayoonyesha jina la bidhaa na madhumuni yake. Juu yake, label ndogo ya GSK inaonekana ikionyesha mtengenezaji wa dawa.

Eneo hili linajumuisha mikono ya watu wawili, mmjoja akiwa maevaa nguo nyeusi na mwingine akishika mtoto wa mkono mchanga. Mtoto amefunikwa kwa blanketi lenye muundo mwekundu na mweupe huku sehemu ya kichwa ikionekana.

Daktari au mtaalamu wa afya aliyevaa maglavu meupe. Anamchunguza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitambaa cha rangi nyingi. Mtoto anaonekana akipunga mikono yake. Mkono wa daktari unashikilia kifaa cha kusikiliza mapigo ya moyo kifuani pa mtoto.

Hii inashika mtoto mchanga huku mmoja akiweka alama ya wino kwenye kidole gumba cha mtoto akionyesha chanjo au uchunguzi wa afya. Mkono wa mtoto umefungwa kwenye blanketi jeupe ukionyesha uangalifu unaopewa.

Kundi la wanawake na watoto wamekusanyika nje ya jengo, labda wanapumzika au wanangojea huduma fulani. Mwanamke mmoja amesimama amevaa sweta nyekundu, huku wengine wakiwa wamekaa chini. Watoto wadogo wanaonekana wakicheza au wakiwa mikononi mwa wazazi wao.

Mfanyakazi wa afya aliyevaa vazi maalum la kujikinga na barakoa anachukua sampuli ya mate kutoka kwa kinywa cha mtoto. Mtoto akiwa amevaa barakoa shingoni anaonekana amefumbua mdomo wake akifanyiwa uchunguzi.

Mwanamke ambaye huenda ni mtaalamu wa afya, kutokana na mavazi na barakoa aliyovaa, anatoa dawa Kwa mtoto mdogo. Mtoto aliyevaa sweta nyekundu, ameinua kichwa chake kuelekea mwanamke huyo, akionyesha utiifu.

Eneo hili linaonekana kuwa wodi ya watoto wachanga, ambako vitanda kadhaa vya watoto vimepangwa. Katikati kuna kikapu cha uwazi chenye watoto wachanga, wakiwa wamefunikwa kwa blanketi za rangi tofauti.

Mikono ya mtu inaoshwa chini ya maji inayotiririka kutoka kwenye bomba la jikoni. Sinki la chuma linamulika huku maji yakiruka kutoka kwenye mkono, ikionyesha mchakato wa usafi. Mkono mmoja unashika mwingine, ikionyesha juhudi za kuhakikisha usafi wa mikono. Mazingira haya yanaashiria umuhimu wa kunawia mikono. Labda kama sehemu ya utaratibu wa usafi wa kibinafsi au maandalizi ya chakula.

Kituo cha kunawa mkono kilicho wekwa nje, kikijumuisha kontaina kubwa la buluu na maji lililo kaa juu ya stendi ya mbao. Chini ya kontaina la maji kuna besheni jeupe la kukusanya maji machafu na kando yake kuna chupa sabuni ya maji.

Mchezaji wa raga, akionekana akiwa amejeruhiwa, au ana maumivu, amepiga goti chini huku akishika mguu wake. Daktari au msaidizi wa matibabu, aliyevaa fulana ya kijani yenye neno medic , ameinama kumsaidia.

Mkono wa binadamu uliotibiwa unaonekana ukiwa umelala juu ya kitambaa cha buluu. Baadhi ya vidole vinaonekana kuunganishwa pamoja na kuna alama za nyuzi za kushona au majeraha yaliyofanyiwa matibabu.

Mwanamume mwenye nguvu anaonekana akiandaa mkono wake kwa ajili ya mapambano au mchezo. Anafunga kitambaa kizito chenye nyuzi, kuzunguka mkono wake akivalia glovu ya kijivu kwenye mkono mwingine. Umati wa watu unaonekana nyuma yake, wakifuatilia kwa umakini kile kinachoendelea.

Matawi ya miti mirefu yamefunika anga yakiwa yamejawa na majani mabichi. Baadhi ya matawi yanaonekana yakielekea juu yakionyesha kueleke jua linano penya kupita majani.

Shamba hili limejaa mimea mirefu ya kijani, inayoonekana kuwa vitunguu maji ikikua katikati ya nyasi na magugu. Baadhi ya majani ya mimea yameanza kugeuka rangi ya kahawia, ikionyesha kuwa yanakomaa.

Eneo hili la kilimo lina mimea mingi ya muhogo iliyopandwa kwa safu. Majani ya mihogo yanaonekana kuwa mabichi na lenye afya uku shina zake zikiwa na rangi nyekundu. Nyuma ya shamba kuna vichaka na miti mirefu ikionyesha mazingira ya mashambani.

Mkusanyiko wa majani mabichi yenye umbo la mviringo na kingo zenye mistari. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na madoa ya hudhurungi na matawi madogo yamefunikwa na majani haya. Mwangaza wa jua unaingia ukiangazia baadhi ya maeneo ya kutengeneza vivuli.

Mmea mdogo wenye maua madogo ya njano na meupe ukiwa umesimama mbele na kuonekana umelenga. Nyuma ya mmea, mawe makubwa ya rangi ya kahawia yamepangwa yakionyesha ardhi yenye miamba.

Mimea ya kijani kibichi imepandwa shambani, ikiwa na majani ya rangi ya kijani na zambarau. Udongo unaonekana kuwa huru na unaonekana kulimwa. Kuna miti na muundo wa mbao kwa mbali. Hiki kinaweza kuwa shamba la mboga.